Ni jadala ya ripoti ya ufwatiliji wa elimu duniani ya mwaka 2023, inaonekana kuangazia matumizi ya teknolojia katika elimu ikiwa na kichwa kinachosema teknolojia katika elimu, chombo kwa masharti ya ndani ambayo wanafunzi wanaonekana kutazama chombo hichi kwa makini.

Darasa lina mpangilio mzuri wa madawati vilivyoshikamana na viti vikiwa na sehemu ya kuandikia, yamepangwa kwa mstari sambamba yakielekea mbele ya darasa. Ukuta ni wa rangi ya krimu unaonekana kuwa safi na usio na mapambo.

Mwanamke mweusi mwenye tabasamu pana anayemwongoza au kumsaidia kutumia kompyuta yule mwanafunzi anayeonekana kuwa na ulemavu wanapatikana kwenye chumba chenye kompyuta nyingi huenda ni maabara ya kompyuta ya shule au kituo cha elimu.

Mazingira ya darasa la awali au chekechea ambapo watoto wadogo wapo mezani wakicheza na vipande vya lego . Kuna mwalimu au mlezi katikati yao ambaye anaonekana mwenye furaha akishirikiana na watoto katika shughuli hii ya ubunifu.